Tangazo linalotolewa jinsi ya kulinda familia. Juu ya meza kuna bakuli mbili, ya rangi nyeupe. Kuna kikombe cha glass chenye juisi. Mwanaume, kuna mwanamke, watoto wawili, walioshikilia vijiko.